Hili ni eneo ambapo huduma ya kinywa na meno inatolewa. Madaktari wapo tayari kwa ajili ya kumhudumia mgonjwa wa neno.

Hili ni eneo ambalo huduma za afya za kinywa na meno zikiendelea, daktari yupo tayari kwa ajili ya kumuhudumia mgonjwa wa meno.

Hili ni eneo katika mji, eneo hili unapatikana tenki kubwa kwa ajili ya upatikanaji wa maji safi na salama, mteja huyo akichota maji.

Hili ni eneo ambapo uchomwaji wa takataka unaendelea. Moshi mwingi unaonekana katika taka hizi. Hii huashiria uchafuzi wa mazingira.

Hili ni eneo la shule, wanafunzi wapo katika hatua za upandaji wa miti, ili kuhakikisha eneo lao la shule linakuwa na mazingira safi na yenye kuvutia.

Wadau wa mazingira wapo katika hatua ya ukisanyaji wa chupa na kuzipakia kwenye gari. Gari hili maalumu linapakia chupa na kuzipereka kiwandani.

Hii ni hospitali na hii ni wodi kwa ajili ya wagonjwa, wodi hii ina vitanda vyenye mashine ya kisasa kwa ajili ya upimaji kwa wagonjwa.

hili ni eneo la hospitali, gari za wagonjwa zipo tayari kwajili ya kushusha au kupakia miili ya wagonjwa tayari kwa kuwapeleka sehemu husika.

Hiki ni chumba maalumu kwa ajili ya upasuaji, mashine mbalimbali pamoja na wahudumu wapo katika hatua za upasuaji.

Hiki ni chumba maalumu kwa ajili ya shughuli nzima za upimaji magonjwa ya binadamu, madaktari wapo tayari kwa ajili ya upimaji.

Hili ni eneo la utoaji huduma wa kinywa na meno, daktari yupo akimuhudumia mgonjwa, mgonjwa yupo katika hatua za kutibiwa.

Haya ni mapokezi. Mapokezi haya yapo katika hospitali kubwa. Wahudumu wa afya wapo tayari kwa ajili ya kuandika taarifa za wateja.

Hii ni kliniki kwa ajili ya watoto, watoto wapo kwa ajili ya kupatiwa chanjo na huduma maalumu.

Hili ni eneo ambapo utoaji wa chanjo unaendelea, daktari yupo akimuhudumia mgonjwa kwa ajili ya kumpa chanjo.

Hili ni eneo kwa ajili ya utoaji wa chanjo, mtoa huduma yupo tayari kwa ajili ya kutoa chanjo kwa kina mama pamoja na watoto.

Huu ni mmea uliostawi kwa majani mazuri. Majani haya hutumika kama dawa ya asili, kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali.

Hili ni duka dogo. Duka hili linauza dawa mbalimbali za asili. Dawa hizi hutumiwa na binadamu na huleta matokeo chanya.

Hii ni dawa ya asili yenye mchanganyiko wa kitunguu maji na limao. Hii ni dawa inayotibu maradhi mbalimbali ya binadamu.

Mmea ambao hutumika kama dawa kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali ya binadamu. Mmea huu hutibu aina mbalimbali za maradhi.

Hii ni dawa ya asili, dawa hii inatumia mimea ambayo imelowekwa kwenye vikombe vya udongo tayari kwa matumizi.